Njia iliyotengenezwa kutumia mawe. Kuna nyasi, kipande cha mti, majani, kibanda.

Ufuo wa bahari una watu mbalimbali waliotoka nchi za mbali na pia wao ni watalii. Kuna walio kaa chini na anayechoma samaki.

Wahudumu wawili mmoja ambaye amebeba sahani yenye vyakula mbalimbali kama maharagwe, mchele, mboga, pilau, ndizi na pia vijiko, uma na kisu.

Sinia saba yenye vyakula mbali mbali kama vile viazi karai, mahamri, samosa, bajia, mchuzi wa ukwaju.

Meza hili lina sahani nne na vyakula vilivyo andaliwa mbalimbali kama vile kabeji, viazi karai na nyama iliyotiwa kwenye vijiti